Kundi la wanariadha linashiriki mashindano kila mmoja akikimbia kwa kasi kwenye uwanja wa mbio. Pembeni mwa uwanja kuna watazamaji walioketi na wengine wamesimama wakifuatilia kwa maakini. Wengine wanapiga makofi na kushangilia huku wakishuhudia ushindani mkali kati ya washiriki.

Jarada hili la kijitabu rasmi lenye kichwa kinachoeleza muongozo wa sera na taratibu za raslimali watu katika idara ya mahakama. Muundo wake ni wakitaalam ukiashiria kuwa ni nyalaka muhimu inayotumika kuongoza usimamizi wa wafanyikazi katika sekta ya mahakama.

Jaji mkuu Koome ameketi kwa heshima akiwa amevalia mavazi rasmi yasiyokuwa ya mahakama, nyuma yake kuna maandishi Tume za Huduma za mahakama, mazingira yanaoonyesha tume au kikao au hafla rasmi ya kimahakama kama yenye utulivu na uzito wa majukumu ya kitaifa.

Watu wamesimama kwenye foleni wakiwa wanajiandikisha kwa ajili ya huduma namba. Kila mmoja anasubiri kwa utulivu huku maafisa waliovaa sare wakishughulikia usajili mezani. Mazingira yanaonyesha mpangilio mzuri na hamasa ya wananchi kushiriki zoezi hilo muhimu.

Rais Ruto, naibu rais Rigathi Gachagua, jaji mkuu Martha Koome na aliyekuwa jaji mkuu David Maraga wamesimama mbele ya hadhira wakiwa na nyuso zenye tabasamu. Wamevalia rasmi wakionekana wachangamfu na wenye nguvu kana kwamba wako tayari kuhutubia au kushiriki tukio la kitaifa kwa ari na msisimko.

Rais William Ruto anatembea akitoka ofisini pamoja na jaji mkuu Martha Koome. Nyuma yao kuna askari wa polisi na maafisa wengine wa serikali wakifuatilia kwa karibu. Wote wanaonekana katika mwendo wa pamoja wakitoka kwenye jengo rasmi wa serikali.

Kikundi cha wachezaji wa mpira wa miguu kimesimama kwa furaha wakisherehekea ushindi wao huku wakiinua juu kikombe walichoshinda. Wengine wameinua mikono hewani wakipiga kelele za shangwe na tabasamu kubwa usoni. Kombe limeinuliwa katikati yao kwa fahari, ishara kuwa wamefanikiwa kama timu.

Baadi ya watasamaji wamevaa barakoa huku wameketi wakitasama wanawake wawili kutoka timu tofauti za mpira wa kikabu wakijuana uwanjani. Wachezaji hawa wawili wanashindana huku wakingangania mpira kila mmoja akijitahidi kuipa timu yake ushindi. Mashabiki wanafuatilia kwa umakini kila hatua ya mchezo.

Katika ofisi iliyoandikwa Posta Pay, wafanyikazi pamoja na askari wa usalama wameketi kwenye viti wakimsikiliza mwanaume moja asiye na sare kama yao. Mwanaume huyu anasimama mbele yao akionekana kutoa maelekezo au kufanya mazungumzo rasmi. Hali hiyo inaashiria kikao cha ndani au mafunzo ya kikazi.

Kikundi cha wachezaji kimesimama kati kati ya uwanja wakiwa wameunda mduara kila mmoja akiwa amemshika mwenzake mabegani. Wanashikana kwa mshikamano wakionekana kupeana motisha na kuimarisha moyo wa pamoja kabla ya kuanza mechi. Jukwaa la watazamaji limejaa pomoni .

Katika ofisi ya mamlaka ya ushuru ya Kenya, mhudumu wa kike ameketi huku akizungumza na wahudumu wa kiume waliosimama karibu. Wote wana tabasamu wakionekana kufurahia mazungumzo yao ambayo yanaonekana ya kirafiki na ya kawaida kazini.

Ofisi hii imeandikwa kwa herufi kubwa: Vyeti vya kuzaliwa na kufa. Ndani wafanyikazi wawili wa huduma kwa wananchi wameketi, kila mmoja kwenye dawati lake huku akitazama na kufanya kazi kwenye kompyuta zao. Wamevaa sare rasmi za kazi na wanaonekana makini katika majukumu yao. Hakuna mteja yeyote mwengine yeyote aliyeingia kwa wakati huo ila ofisi iko tulivu na yenye mpangilio safi.

Watu wameketi kwenye viti vya benki vilivyopangwa kwa mistari, huku wengine wamesimama karibu wakisubiri nafasi zao kwa subira. Baadhi yao wanashika stakabadhi mkononi kana kwamba wanasubiri majina yao yaitwe. Wanatarajia kuitwa kwa wakati moja kuelekea kwenye kaunta mbali mbali ili kuhudumiwa kwa haraka.

Watazamaji wamefurika uwanjani wakishangilia kwa nguvu. Wengi wao wakiwa wamesimama huku wakiwa wamevaa mashati mekundu. Baadhi yao wanapeperusha bendera ndogo za Kenya juu kwa furaha na uzalendo. Ukumbi umejaa pomoni, ishara ya hamasa na mapenzi yao kwa timu wanayoishabikia.

Wafanya kazi wa huduma kenya wamevaa sare zao rasmi na wanafanya kazi katika maeneo yao maalum. Mpokezi ameketi nyuma ya kaunta iliyoandikwa dawati la maelezo huduma kenya akiwa tayari kuwahudumia wateja kaunta hiyo iko mbele ya ofisi kuu ambapo wananchi hupokea huduma mbalimbali za kiserekali.

Wakili waliovaa majoho meusi wamesimama karibu na meza wakichunguza mafaili huku wakizungumza kwa umakini. Mazungumzo yao wanaonyesha kua wanaashauriana kuhusu kesi au maandalizi ya kikao. Wanaonekana kua makini na kujihusisha moja kwa moja na kazi yao ya kisheria.

Timu ya miguu ya mpira ya wanawake imekusanyika katika mduara wakijadiliana na kujihamasisha kabla ya mechi. Wamevalia sare za samawati, shati na kaptura. Wanashirikiana kwa karibu kama sehemu ya maandalizi yao ya pamoja.

Wahudumu wawili wameketi huku wengine wawili wamesimama, wote wakiwa wamevalia mashati yao ya kazi. Afisa wa polisi anazungumza na mmoja wa wahudumu walioketi huku mwanamke mmoja akisubiri kuhudumiwa, Mazugumzi yanaendelea kwa utulivu wakionekana kuwa katika mazingira ya ofisi ya umma au kituo cha huduma.

Timu mbili zinachuana kiwanjani katika mechi ya kandanda , kila moja likiwa limevalia jezi za rangi tofauti zenye nembo za udhamini. Kila moja Betika na nyingine SportPesa. Uwanjani umefurika mashabiki hadi ukingo kila kona kukuwa na watu waliokuja kushuhudia pambano hilo kwa hamasa. Mchezo unaendelea kwa Kasi huku wachezaji wakionyesha kujituma kwa ajili ya timu zao.

Watazamaji wamejawa na hamasa wakishangilia timu yao kwa nguvu ,wengine wamevaa mashati mekundu yenye maandishi Kenya, huku mmoja wao akiunua bendera ndogo ya taifa kwa furaha na uzalendo. Baadhi wamekaa chini, Ila wengine wamesimama wakipiga makofi na kuonyesha mshikamano wa kweli na timu yao.

Kikosi cha wachezaji wa mpira Wa miguu kimesimama pamoja, baadhi wakiweka mikono kwa mabega ya wenzao huku wengine wakiwa wamesimama kwa uhuru ,wanaonekana wakichangamka midomo yao ikiwa wazi kana kwamba wanaimba au kupeana hamasa kabla ya mechi.

Mwanaume ameketi chini akiwa ameshikilia risiti za pasipoti mokononi, zimeandikwa vizuri na amezishika kwa makini kana kwamba anakagua au anasubiri hatua inayofuata. Anaonekana kuwa kwenye mazingira yayohusiana na huduma za usafiri au uraia.

B. Helen Rafaela Hamisi anahojiwa kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu akiwa ameketi kwa utulivu mbele ya kamati ya kusaili. Ana nywele fupi, amevalia rasmi na mbele yake kuna kipaza sauti kinachonyesha kuwa mahojiano haya yanaendelea moja kwa moja. Nyuma yake kuna maandishi yanayosomeka ,tume ya huduma ya mahakama, yakionyesha uzito na urasmi wa mchakato huo.

Rais William Ruto anaonekana akiapishwa, akisoma hotuba ya kiapo, huku mkewe Rachael Ruto akimshikia kitabu cha kijani kwa heshima. Jaji amesimama karibu naye, akisimamia mchakato huo wa kisheria. Nyuma yao maafisa mbali mbali wa serikali wamesimama kwa heshima wakishuhudia tukio hilo muhimu la taifa.

Kuna pasipoti mbili mezani, mmoja ni ya rangi ya samawati na ingine nyeusi. Pembeni kuna kishikilia kalamu kidogo kilichosokotwa kwa shanga zenye rangi ya bendera ya Kenya. Viatu vimepangwa mezani kwa mpangilio. Vikionekana kama vifaa vya mtu anayesafiri au anayefanya kazi rasmi.